Magari haya ni magari ambapo ambavyo wanauza. Hii ni magari mpya sana, imeweza kuletwa stesheni hapa ambapo wanauza ili watu ama mtu anayetaka kuja kununua ataipata mahali hapa. Gari ni ya maana na pia husaidia pakubwa sana.

Familia moja imewezwa kupigwa picha na kuwekwa mahali hapa ikiwa imeunganishwa na maneno inayo husiana na afya. Hii inamaanisha kuwa afya inamalipo yake. Serikali imeweza kufanya namna hii ili kuhakikisha wale wasio jiweza watahudumiwa bila kuchajiwa chochote.

Mtu amesimama katika chopa cha kuhifadhi masiwa ambayo wakulima wanaleta mali hapa ili kusanywa zote pamoja ikiwa na maana ama ikiwa na maana nia ya kuhifadhi ama kujenga ili iwe safi mno kwa sababu

Picha ambayo imebadikwa mahali hapo ni picha yenye inaashiria kuwa magonjwa ambayo yanaweza kutibiwa na madaktari hao katika eneo hilo. Wanaashiria watu waweze kujiunga nao ili waweze kuwasaidia wale walio gonjeka.

Stesheni hii ni stesheni ambayo wanauza magari tofauti. Tunaona gari ya rangi nyeupe. Gari ambayo ikiwa na dhamana ya hali ya juu. Ni gari ambayo inapendeza sana mno. Mtu kupata gari kama hii amepata taji lake kubwa sana, kwa kuwa gari iko na maana kwa vile husaidia safari iwe kwa haraka.

Magari haya ni magari mengi sana, ikiwa ni gari ya rangi tofauti. Mtu anapotaka gari ya kununua, anakuja mahali hapa ambapo atapata kila aina anachotaka. Hii ni ya maana kwa vile itasaidia sana pakubwa kwa nchi yetu haswa katika upande wa usafiri.

Magari ya rangi ya aina tofauti yameweza kuhifadhiwa eneo moja, ikiashiria kuwa magari haya ni magari ya kuuzwa kwa watu wanaotaka kununua, na pia magari haya ni magari ambayo yanatoka kwa kampuni moja. Watu wakienda kununua magari wataweza kuyapata hapa na kwa bei inayowafaa.

Duka hili ni duka ambao linaweza kuifagi kuifadhi maziwa inakusanya maziwa ambavyo watu hukama kwenye boma zao na kuyaleta hapa mahali hapa ni mahali ambapo maziwa haya yanakuja kupimwa kisha waweze kuweka kwenye paketi zao na ambapo watukuja kuuza pia maziwa niya Maaana.

Fungu hiki cha pesa cha elfu mia elfu mia kimepandikwa mara mingi ikiwa na ishara kuwa pesa haya ni pesa ambayo ni ya taifa letu la Kenya. Pesa husaidia watu kupata vitu ambavyo wanatarajia kupata ama wananunua vitu ambayo wanataka.

Duka kwa jina la mvuta linaeza kuwa biashara ya huduma ya M-pesa ambayo inafanyika hapa, pia tunaona watu wanakuja hapa ili kununua vitu ambavyo vinauzwa kwa hivyo duka mtu anapata faida zake.

Gari hili ni gari ya rangi nyeupe. Tunavyoona kuwa gari hili ni rangi ambayo imewezwa kubandikwa picha ya mnyama simba. Gari hili pia ni gari iliyonunuliwa ikiwa bado ni mpya sana na iko na dhamani ya hali ya juu kwa kuwa ina mbio ya kasi sana mno.

Mtu anaweza kuhesabu idadi ya pesa aliyo nayo katika mkononi mwake. Hizi ni hesabu ambaye imefungwa ikiwa elfu, elfu ,elfu moja. Pesa hiki ni pesa ambaye inaashiria kuwa ni pesa zaidi ya elfu mia moja. Mtu Ako na hizi pesa akiwa ana nia ya kutumia pesa zake labda kwa vitu anavyo itaji yeye mwenyewe.

Hapa ni pahali ambayo inafanyika, inayoitaji mtu aweze kujaza account hii ili aweze kupata pesa yake ya mkopo. Tunavyokuwa iko na ishara ya picha ya mwanamke, ambaye anafanya pia, jinsi ilivyopachikwa hapa. Hapa ni mzuri kwa vile mtu anaweza kupata pesa ya mkopo.

Chumba hiki ni chumba cha kuhifadhi maziwa ambavyo tunaweza kuona mchoro wa ng'ombe hivyo kumaanisha maziwa zinaletwa kuwekwa hapa ili kuhakikisha kuwa iko kwa hali yao ya kawaida mzuri. Pia kuna mwanamke ambaye anaona jinsi ambavyo vitu vinahifadhiwa mahali hapa.

Ishara hii ni ishara ya pesa ambaye ni kifungo cha mia tano kila. Pesa haya kwa jumla elfu moja. Mahitaji ama tukiwa na pesa kama haya, tunaweza kutumia kwa njia tofauti kila ambacho anaitaka ama anakuwa na nia ya kufanya nayo.

Katika soko hili tunaona kuwa ni mahali pa kuuza nguo ambayo imeweza kusanyikiwa mahali pamoja. Nguo haya yanaweza kuuzwa kwa bei nzuri sana ikiwa watu wanapenda nguo kwa ajili ya kupata joto ama kwa ajili ya kujipende kujipendeza wao wenyewe kwa wenyewe.

gari kukusanyika mahali pamoja ambayo gari haya ni gari ambayo ina thamani ya hali ya juu. Magari haya yana tunaimarisha kuuzwa. Hivyo ndio maana wanaweka pahali pamoja ambapo watu wanakuja kufikia na kuchagua ambayo ameipenda.

Soko hili ni soko ambayo imejaa matunda. Tunaona matunda ya aina tofauti. Wauzaji wanasimamia matunda yao wakiwa na nia ya kuwategea wale wanaokuja kununua. Hii ni ya maana kwa vile mtu atakuwa amefaidika kwa njia ingine ama kwa njia yoyote ile.

Duka hili ni duka ambayo imeweza kuhifadhiwa mahaIUM.Ikiwa na nia ya kuuza kama mavazi ambayo ni nguo pekee. Watu kuja mahali hapa kuchagua kiatu na viatu ambayo wameweza kuipenda wao wenyewe. Tunamuona kuna mtu mmoja pia anashughulika kupata kiatu ambayo anataka.

Magari mengi ya rangi tofauti imeweza kukusanywa mahali pamoja. Kuona ama ili watu waweze kujua gari gani ikona dhamani kwake. Magari haya yanayomaana kuwa kwa kweli mtu akinunua gari anajipatia taji kubwa sana maisha yake.

Mchoro wa mbwa imepandikwa nyuma ya maneno ambayo simandikwa kwa lugha yake Kiingereza. Maneno haya yanaashiria malipo ambayo watu hupata baada ya kitu yao kuharibika ama kuharibiwa bahati mbaya.

Gari jipya liko mahali hapa ikiwa ni gari ya rangi tofauti na pia ni gari nayo inayotoka kwenye kampuni tofauti tofauti. Gari ni nzuri sana watu hunua gari kwa kuwa wengine wanaipenda tu kuwa nayo na pengine pia wanaipenda kuwa nayo kwa kile wanachoitaka.

Hii ni pesa ya shillingi elfu moja ambayo iko na mchoro ya rais mstaafu ambaye aliweza kufariki Daniel Jomo Kenyatta mwenyewe pesa ni kitu ya muhimu sana mtu akiwa na pesa kama hiki anaweza kununua vitu vingi ambavyo anaweza kujisaidia kwa maisha yake pia anaweza kuongeza uchumi wa Kenya.

Mtu ameweza kuonyesha mkono yake kuashiria kuwa, anafanya kazi ya kuhesabu pesa katika eneo hili. Anahesabu pesa haya iliaweze kujua pesa ngapi imekusanyika ama kusanywa kwa hiyo siku ambayo kulikuwa na sherehe fulani ama kulikuwa na kitu yeyote ingefanyika inayohusiana na mchango wa pesa.

Eneo hii ni eneo ya kuuza nguo tafauti hivi tunaona katika duka hili duka hili inaweza kuifadhi maguo ambao wanauzia watu ngua haya ni nguo ya Maya watu wanavyo nunua kusaidia kupandisha ujumi ya kenya

Hii ni gari kwa jina la Toyota likiwa na nambari yake ya usajili kama KCM. Gari hii ni gari nzuri sana ilo na mbio ya hali ya juu. Watu wengi wanaipenda kwa vile gari hii ni gari ya maana kwa kila mtu. Inaharakisha mwendo ama mtu kusafiri

Katika soko hili tunaona matunda tofauti tofauti, imeeza kusanyikwa pahali pamoja ili mwenyewe aweze kuuza ama kuuzia watu, ikiwa na bei yake nzuri ambayo watu wengi wanaweza kuifikia. Matunda haya ni matunda mazuri ambayo inasaidia watu pia kutoshikwa na magonjwa.

Ishara hili ni ishara la pesa iliyo mkononi mwa mtu, mtu ameweza kushika ili kuonyesha kuwa anafanya kazi ya kuhesabu pesa, kazi hili ni kazi nzuri kwa vile pesa huweza kusaidia mtu mwenyewe binafsi ili aweze kununua vitu anavyotaka na pia inaweza kusaidia kwa kuongoza ama kusidisha uchumi ya Kenya.

Magari mengi yameweza kuletwa mahali hapa. Ikiwa ni gari yenye rangi tofauti. Gari hizi ni gari zilizo mpya sana. Watu wanakuja kuona gari ambayo wao wenyewe wameweza kupenda na kuweza kununua mahali hapa. Wakiwa na nia na wakiwa na makusudi ya kupata gari.

Magari yameweza kuleta katika chumba chao. Ikiwa ni magari ya rangi tofauti. Kila moja ikiwa na bei yake. Mtu anakuja kuona gari ambayo ameipenda mahali hapa na kuweza kununua akiwa na nia yake. Magari kuwa nayo inasaidia sana.

Duka hili ni duka ambayo limeweza kutawanywa maalum ili iweze kuuza viatu vya aina hii. Tunaona kuwa kuna mtu ambaye anapangua ama anapanga viatu zake ili ziweze kuonekana kwa wale wanaotaka wanakuja kununua.

Magari yako mahali hapa, ikiwa ni gari ya kuuza ama kuuza. Hii ni gari amabayo mtu akiweza kununua mmoja, ataweza kupata taji lake ya juu sana, kwa vile itasaidia pakubwa katika taifa.

Aina hii ya gari ni gari ambayo mtu akiweza kununua ananunua ile aweze kupata yale ya ako na nia ya kujiburudisha yeye mwenyewe. Gari hili aswaa hutumika wakati kuna jua kwa vile kuna haijafunikwa kila mahali.

Soko hii ni soko ambayo imejaa vitu vya aina tofauti. Tunaona kuna ndizi, viazi, mboga pia, nyanya, matunda na mengine mengi. Watu wamekuja hapa kutafuta kile ambacho wanataka kuyapata.

Mahali hapa ni mahali ambayo imeweza kuhifadhiwa ili waweze kuuza vitu kama kamba ama sana sana shanga ambaye inatumika kwa ajili ya watu kama maasai. Haya ni kazi mzuri ambayo ni mtu anaweza kujivunia na kupata mapato yake vizuri sana.

Katika soko hili watu wameweza kujaa . Wakiwa na vitu vingi vya kuuza kila mmoja anenda zake ya kuuza vitu zake. Na pia kuna wale wanaonunua wamekuja kuona ama kutafuta ile ambayo wao wenyewe wanaipenda kuna nayo. Soko ni soko iliyo poa zaidi.

Mkusanyiko wa pesa umehifadhiwa mahali pamoja, kila fungu ni fungu ya pesa mia moja, pesa hili ni pesa ambayo inaweza kusaidia sana mno, kwa vile mtu akiwa na pesa kama haya, anaweza kupata kinga ambayo anapenda kuwa nayo, na pia inaongoza ama inaongoza uchumi.

Gari limesimamishwa pande hii, likiwa ni gari ambaye ni kwa jina la HIluxe. Gari hili ni gari nzuri sana. Bei yake ni bei ambayo mtu anaweza kufikia kununua, maana hii gari inaweza kusaidia kubeba vitu ama kubeba watu katika upande mwingine hadi upande pengine.

Hapa ni duka ambalo limeeza kuandikwa kwa lugha ya kiingereza Junction Forex and Money Remittance . Hii ni ishara kuwa ni maeneo ambapo kazi inayofanyika mtandaoni ni kazi inayofanywa kwa mtu kupata pesa lakini inabidi umefanya kwa kasi mno.

Magari haya ni magari madogo sana iliyo. lakini kiwango chao ni kiwango iliyowekwa kwa juu mno. Hii ni magari iliyo na dhamani ya juu. Tunaona kuna watu wanatembea mahali hapa. Hii inaashiria kuwa kuna sherehe mahali ndipo magari yaliyokuja kuweka hapa ni magari ya watu waliohudhuria sherehe.

Soko hili ni soko ambayo imeweza kujaa vitu vingi. Tunaona vitu vya aina tofauti tofauti, kumanisha kuwa mtu akikuja hapa anaweza kupata lile ambalo alikuwa na nia ya kupata, pia tunaona wauzaji wanakaa wakiwa na nia ya kupata watu wateja kwa wengi sana.

Gari lenye dhamani ya hali ya juu ambalo ni nyeupe limeweza kusimamishwa mahali hapa ikiwa na makusudi kuwa watu waweze kuona jinsi ambavyo inapendeza. Ni gari ambayo inaweza kusaidia watu kupata safari yao kwa njia ya haraka sana tena kwa wepesi.

Watu wamekaa mahali pamoja ambapo tunaona sio watu wengi sana, kunao ambao wameeza kukalia mbele ya gari na mmoja kukaa chini, tunaona wameeza kukaa kwa kuona vitu ambavyo inaendelea.

Pesa hii ni kifungu cha pesa elfu moja. Hii ni pesa ambayo inatumika sana kote nchini. Pesa ikona maana kubwa sana kwa vile mtu akiwa na pesa amejiwania taji pakubwa sana. Kila kitu anachotaka ataweza kupata kwa vile ako na matumizi yake.

Katika soko hili tunaona kua kuna mimea ama kuna matunda ya aina tofauti. Pia kuna matunda ambaye ni mboga inayouzwa katika eneo hili. Matunda haya yanaweza kusaidia mwili ya binadamu ili aweze kuepukana na magonjwa yanayoweza kumpata.

Magari yaliyo pamoja yamekusanyika eneo moja ikiwa ni gari ya rangi nyeupe na pia gari nyeusi. Magari haya haya yana thamani ya hali ya juu. Kwa kuwa mtu akiwa na gari ama akiweza kupata gari anayoipenda hivyo ameweza kurejesha vitu vingi kwa mfano mwendo.

Gari kubwa sana ya aina yake ya Mercedes. Tunaweza kuona hapa ikiwa na thamani ya hali ya juu. Gari hili ni gari ambayo imeweza kupandikwa jina rawa auto. Hivi kumaanisha gari hii ni gari ambayo kila mtu hawezi kuwa nayo bila kukubaliwa na serikali.

Soko hii ni soko ambayo inauzwa mavazi pekee, tunaona mavazi yameeza kuwekwa chini, ambapo itaweza kufikia kila mtu, tunaona huku pia kuna watu ambao wamekuja kuona ama wamekuja mavazi ambayo inawafaa, kisha waweze kununua.

Duka hili duka ambalo liko na vitu vingi. Tukitoa kuna nguo za kuuza na pia kuna mishipi ambayo ni ya kiume na ya kike. Hivi vinafanyika ikiwa na makusudi ya mtu kupata kile ambacho anataka. Na pia mwenye mwenyewe atapata mafanikio makubwa sana.

Gari haya ni gari ya rangi tofauti. Tunaona gari ya rangi nyeusi na pia gari ya rangi nyeupe. Pia kuna mtu ambaye amesimama akiwa amevaa nguo ya mavazi ya rangi nyeupe pia anauza gari haya kwa kampuni yake ama kampuni ambayo yeye mwenyewe aliweza kuajiriwa.

Duka hili limeeza kuwekwa vitu za kuuza ambazo limeeza kufungwa, kumaanisha kuwa vitu ambavyo ni vya kuuza, ni vitu hutumiwa sana, hakuna hata mahali ambapo hufunguliwa, hii ni ya maana kwani mtu atakuja kununua, takija kushuhudia kuwa ananunua vitu ambavyo havijatumika tena.

Watu watatu wamesimama wakiangalia kichikirununu yao Tunaona mwanamke mmoja na wanaume wawili. Wote wako na nia ya kucheka ama wamependezwa na kile ambayo wameweza kuona katika kirununi hili. Labda wanaona jinsi ambavyo wataweza kufanikiwa kwa kitu fulani wanachohitaji.

Magari yenye rangi ya aina tofauti yameweza kuwekwa mahali ambayo watu wamezewa kupanga magari yao ikiwa wamekuja kusherehekea ama labda kulikua na sherehe mahali ama sherehe mahali hapa, hivyo tunaweza kuona kuwa magari yameweza kuwekwa mahali moja.

Gari hili ni gari ya rangi nyeupe. Ni gari safi sana ambayo linaweza kununuliwa hio masaa. Gari hii ni gari ya kupiga nayo kazi ya abiria ama kufanya kazi ya matatu, kubeba watu kwa eneo fulani na kutoka kwenda kuelekea eneo pengine. Gari imeweza kusaidia kwa vile iko na mwendo ya hali ya juu mno.

Daktari huyu anashughulika na mambo ya teknologia ambavyo tunaona kuwa anashughulika wale wameweka kaunti zao kwa huduma za afya, ambavyo inasaidia watu wengi kupata maitaji ama kupata uponyaji bila malipo nyigi ama kutarajia malipo nyingi.

Lori inaweza kujazwa kitunguu, hii ikiwekwa kwa gunia ambayo hizo vitunguu ni vitunguu za kuuza ambayo mtu mwenyewe aliye na vitunguu haya anaweza kuuza na kupata pesa ambayo itaweza kumsaidia kwa kujikinga kwa hali yake ya maisha.

Magari mengi yameweza kusanywa kwa pande moja, ambayo magari haya ni magari ya kuuzwa. Yako na thamana ya hali ya juu mno. Mtu akiwa na gari, ameweza kupata kitu ambayo imefaa kwa maisha yake, hivo kuwa hatakuwa na shida yoyote pahali anapotembea. Mwendo wake itakuwa haraka.

Fungu la pesa ambayo ni fungu iliyo ya kiwango ya elfu moja kilam. Pia kuna funga la pesa ambayo imefungwa ya kundi ya mia tano na zingine mia mbili. Pesa iko na dhamani ya hali ya juu kwa vile husaidia kupandisha uchumi yetu ya Kenya na pia husaidia watu kupata ajira sawa.